Dawa kwa ajili ya mifugo, iliyopo kwenye kifungashio chenye mchoro wa mbwa kwa juu, kumaanisha kuwa dawa hii ni kwa ajili ya mbwa, na ina maelekezo jinsi ya kutumia dawa hii kwa usahihi.

Dawa inayotumika katika kutibu mifugo dawa hiyo ina michoro ya wanyama kama vile ng'ombe, mbwa, ndama na kondoo, dawa hii ina maandishi mbalimbali yanayoelezea jinsi ya kuitumia kwa usahihi.

Mwanamke mnene mweusi akitabasamu, yupo ndani ya duka lenye dawa mbalimbali na mbegu mbalimbali, zipo kwenye vifungashio tofauti na ujazo tofauti kwa ajili ya mimea na mifugo.

Dawa ya kuwatibu ng'ombe ikiwa ndani ya kifungashio aina ya boksi chenye rangi nyeupe na bluu, kikiwa na maelezo mbalimbali ya jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Dawa ya mifugo iliyopo kwenye kifungashio aina ya boksi chenye rangi nyeupe na kahawia, ikiwa na maandishi mbalimbali yenye kuelekeza jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Dawa mbalimbali za mifugo zikiwa katika vifungashio mbalimbali na ujazo mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri dukani zikiwa na maelekezo ya jinsi ya kutumia dawa hizo kwa nje.

Dawa ya mifugo, ambayo ipo katika mfumo wa kimiminika, imewekwa katika kifungashio cha chupa, juu ya chupa hiyo kuna maandishi mbalimbali, yakiwa yanaelezea jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Duka kubwa linalouza pembejeo mbalimbali, ikiwemo madawa ya kutibu mifugo, lakini pia mbegu za mimea mbalambali, pembejeo hizo zimefungashwa katika vifungashio mbalimbali vyenye rangi tofauti, lakini pia ujazo tofautitofauti.

Mbolea za kisasa zenye uzito wa kilogramu hamsini, zikiwa kwenye viroba vya rangi nyeupe na maandishi ya jinsi ya utumiaji wa mbolea hizi. Mbolea hizi husaidia wakulima kupata mazao mengi na yenye ubora zaidi.

Mbwa huweza kupata majeraha na madhara mbalimbali, kwa sababu ya kazi wanayoifanya ya kuwinda na kulinda nyumba. Hivyo, kuna muda mbwa wanaumia, kwa hiyo dawa hii husaidia kuwaponya mbwa warudi katika hali yao ya kawaida yaani, kuwapa tiba mbwa.

Mbegu kutoka kiwandani, zikiwa katika vifungashio vyenye kufanana. Mbegu hizi zinatakiwa kutunzwa sehemu isiyo na unyevu, ili ziendelee kukaa kwa muda mrefu na kwa matokeo mazuri, kufanya kilimo kwa kutumia mbegu hizi.

Pembejeo aina ya dawa ya kutibu wanyama mbalimbali wa kufugwa majumbani ambayo ina mchoto wa ng’ombe mweupe mwenye mabaka meusi, juu ya dawa hiyo ina maelezo kwa juu ikielekeza mkulima au mfugaji jinsi ya kuitumia dawa hiyo kwa usahihi.

Watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kiwandani, wakifanya kazi ya kupakia dawa za mifugo katika vifungashio mbalimbali, ambapo dawa hizo zimewekewa maelezo sahihi, jinsi ya kutumia dawa hizo kwa usahihi bila mifugo kupata madhara.

Dawa za mifugo zikiwa ndani ya vifungashio tofauti na ujazo tofauti vikiwa na maelekezo ya jinsi yavkutumia dawa hizo kwa usahihi kwa nje, dawa hizi husaidia mifugo kuondokana na magonjwa au maradhi ambayo yanawasibu.

Mbolea za kiwandani zikiwa katika vifungashio aina ya kiroba, zikiwa na maandishi kwa juu. Maandishi kiasi hayo yakielezea kiasi cha mbolea cha kutumika shambani kwa mazao husika.

Mwandada aliyevaa miwani na tisheti ya damu ya mzee akiwa katikati ya duka lenye mbegu mbalimbali zilizofungashwa kwenye vifungashio mbalimbali na ujazo tofauti ambapo mbegu hizo zimepangwa vizuri na kuvutia.

Dawa ya kutibu mifugo ikiwa imehifadhiwa kwenye kifungashio aina ya chupa, ambapo kwa juu kuna karatasi yenye mchoro wa ng'ombe, lakini pia maelezo mbalimbali ya jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi bila kuleta madhara kwa mifugo.

Dawa inayosaidia kuwatibu ndege kama vile, kuku ipo ndani ya kifungashio cha plastiki chenye maandishi mbalimbali na mchoro wa kuku pia maelekezo jinsi ya kutumia dawa hii kwa usahihi.

Dawa hii ipo ndani ya kifungashio chenye michoro ya kuku kwa juu. Dawa hii huwasaidia kuku wa kisasa wale wa nyama waweze kukuwa kwa haraka, pia kuwa na uzito ambao unaweza kuwafanya wakwa na ushindani kwenye soko la kuku.

Dawa ya mifugo iliyopo kwenye kifungashio aina ya boksi chenye rangi ya njano na nyekundu, ikiwa na picha ya ng’ombe mweusi, ikiwa na maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Dawa ya kuzuia minyoo kwa mifugo kama vile ng'ombe na mbuzi; farasi, ipo kwenye kifungashio cha boksi chenye rangi mbalimbali. Pia, kikiwa na maelezo jinsi ya kutumia dawa kwenye kifungashio hiko.

Dawa ya mifugo iliyopo kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe na machungwa, juu yake kukiwa na mchoro wa mbwa pia na maelekezo mbalimbali ya jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Duka lenye pembejeo mbalimbali, za kilimo kama vile mbegu lakini pia madawa ya mifugo mbalimbali, ambayo yapo kwenye vifungashio vya rangi tofautitofauti na maandishi mbalimbali yanayotoa maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hizo.

Mkulima yupo katikati ya shamba lenye mbogamboga aina ya kabichi, kabichi hizo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni, kuuzwa kwa watu mbalimbali. Kabichi ina virutubisho vya vitamini.

Wakulima wa rika tofautitofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakivuna zao la kibiashara ambalo ni viazi mviringo kwa ajili ya kuviandaa na kuvipaki na kusafirisha ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna zao la biashara, ambavyo ni viazi mviringo vyenye wekundu ambavyo baadae hupakiwa na kupelekwa kuuza masokoni, ndani ya nchi na nje ya nchi.

Wakulima wakiwa wamevuna zao la mgomba ambalo ni ndizi, wakiwa wamezipanga katika mpangilio mzuri na sahihi wakisubiri kuzipakia kwenye gari, ili ziweze kwenda masokoni kuuzwa. Ndizi hizi huuzwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima kushirikiana kuchambua na kuchagua viazi vitamu, kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kuuza pia na majumbani ili ya kutumia kama chakula.

Wafanyabiashara na wanunuzi kadhaa wenye rika mbalimbali na jinsia tofautitofauti, wakiwa sokoni wakinunua zao la kibiashara, aina ya ndizi, ambalo hutokana na migomba.

Mkulima akiwa shambani, amevuna zao la kibiashara aina ya mahindi, ambayo amepakia baadhi ya mahindi kwenye kiroba, na kubeba kichwani kwa ajili ya kusafirisha, kupeleka sokoni kwa kuuza.

Mwanaume akiwa anapanga mikungu ya ndizi kadhaa, ambayo ipo tayari kupelekwa kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kusindika, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile; biskuti na nyinginezo.

Zao la biashara la nyanya limeshavunwa tayari na kurundikwa sehemu moja, na badae huwekwa katika vifaa mbalimbali, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Wafanyabiashara wakiwepo wakike na wakiume wakiwa wamemaliza kuvuna zao la kibiashara ambalo ni viazi vitamu, na kuviandaa kwa ajili ya kuvipakia kwenye matenga yaliyotengenezwa kwa plastiki yenye rangi ya bluu na kijani na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wanawake wamevuna na kukusanya viazi mviringo sehemu moja, kisha wameanza kuchambua na kuchagua viazi ambavyo havijaharibika nakuvipaki kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni ilikuuza pia kupeleka nyumbani iliwatumie kama chakula na familia zao.

Mkulima akiwa shambani akishikilia mazao anayolima ambayo ni nanasi, likiwa ni zao la kibiashara ambapo likiwa tayari linaweza kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea mingi ya zao la kibiashara ambayo ni mapapai ikiwa imeoteshwa na kupandwa katika mistari kwenye udongo wenye rangi nyekundu, ambapo mapapai hayo yakiwa tayari kuchumwa na kuwekwa kwenye vifaa mbalimbali kupelekwa masokoni kwajili ya kuuzwa.

Migomba mingi ikiwa imebeba zao la kibiashara ambalo ni ndizi. Ndizi hizi zikikomaa huwa na rangi ya kijani, na baadaye kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Mkulima yupo shambani, tayari amevuna zao lake la biashara, ambalo ni zao la nyanya na kulirundika sehemu moja, kwenye zuria kwa ajili ya kupakia nyanya hizo katika vifaa mbalimbali na kupeleka sokni, kuuza kwa watu mbalimabli.

Mimea mingi ikiwa shambani, imelimwa katika mistari ambayo imebeba mazao yaitwayo mapapai, mazao hayo yakiwa tayari, huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wenye umri tofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume wapo shambani, wakiwa wanavuna zao la kibiashara, ambalo ni viazi mviringo kwa ajili ya kuviweka tayari na kuvipakia kwa ajili ya kuuzwa masokoni.

Kijana akiwa ameegemea mzigo wa kabichi uliopangwa na kurundikwa vizuri, ili kupeleka viwandani, pia kusafilisha nje ya nchi na masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanaume aliyevaa mabuti meusi yupo katikati ya shamba lenye miche ya mipapai mingi, akiwa anaangua papai lililoiva na mipapai hiyo ikiwa imebeba mapapai meingi mabichi.

Viazi mviringo vikiwa vimepakiwa kwenye viroba vyenye rangi nyeupe na mistari ya pinki kwa pembeni vikiwa tayari kwaajili ya kusafirishwa seheu mbalimbali kama viwandani ,masokoni kwaajili ya matumizi ya chakula kwa binadamu.

Mimea kadhaa aina ya vitunguu ikiwa shambani, imepangwa katika mpangilio wa mistari. Mimea hii ikiwa tayari huvunwa, na kupakiwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa masokoni kuuzwa.

Shamba lenye miche mingi ya kahawa zenye rangi nyekundu, njano na kijani ambazo zikivunwa na kupakiwa na kuandaliwa kwaajili ya kupelekwa masokoni na kwa watu mbalimbali.

Mmea aina ya mgomba ukiwa umebeba zao la kibiashara ambayo ni ndizi. Ndizi hiyo ikikomaa na kukua vizuri huwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa kwa watu mbalimbali. Ndizi huweza kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Mmea huu ni mgomba, migomba huota sehemu zenye mvua nyingi, kama vile: Kagera, Mbeya, Moshi, kwa sababu migomba huhitaji sehemu zenye unyevu na hali ya hewa isiyokuwa na joto kali.

Wakulima wawili wakiwa wanatoka shambani baada ya kuvuna mazao yenye rangi ya kijani kibichi, na kuweka kwenye matenga ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Zao la kibiashara aina ya kahawa zikiwa na rangi nyekundu, njano, na kijani, zikiwa zinapakiwa katika vifaa mbalimbali kwa ajili ya kupelekwa masokoni kuuziwa kwa watu wa ndani ya nchi, lakini pia kusafirisha na kuuza nje ya nchi.

Wakulima kadhaa wakiwa shambani wakilima na kuvuna viazi mviringo na kuvirundika sehemu moja ili waweze kuvikagua, kuviandaa na kuvipaki na kuvisafirisha kuvipeleka kiwandani ili viweze kuchakatwa, lakini pia masokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima mwanamke na mwanaume wakiwa shambani wakivuna zao la mahindi na kumenya maganda na kukusanya sehemu moja kwa ajili ya kuandaa mahindi hayo, kupakia na kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa rika mbalimbali, wakiwemo wanawake kwa wanaume; wapo shambani wakiwa wamevuna zao la biashara aina ya viazi mviringo vyekundu na vyeupe, wakiwa wamevipakia ndani ya viroba tayari kwa kusafirisha kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara ambapo ni matango yakiwa shambani likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa kupakiwa katika viroba mbalimbali, na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa wateja mbalimbali kununua, matango hutumika kama matunda.

Watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wanachambua na kuandaa zao la kahawa ili kulipakia na kulipeleka viwandani kwa ajili ya kusindika na matumizi mengine.

Mwanaume akiwa anaanika mazao, kwenye eneo la tambarare lenye nyasi na miti mirefu na mifupi na vichaka vya rangi ya kijani kibichi kadhaa, ili kuandaa mazao hayo kwenda viwandani kwa ajili ya kusindikwa.

Wakulima wawili wanaume wakiwa shambani katika shamba lenye zao la biashara ambalo ni nyanyachungu, nyanyachungu hutumika kama mboga hivyo huweza kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Mazao ya kibiashara aina ya viazi mviringo vikiwa vimevunwa na kuwekewa katika mafungu mbalimbali, kwa ajili ya kuchambuliwa na kupakiwa ili kupelekwa viwandani na masokoni kwa ajili ya mauzo na usafirishaji wa nje ya nchi.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna mahindi na kuyamenya maganga kabisa kwa ajili ya kuyafanyia usafi na kuyapakia kwenye viroba na matenga mbalimbali ya plastiki, ili kuweza kusafirisha na kupeleka masokoni kwa kuuzwa.

Mwanamama ameshika zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, zenye rangi nyekundu na njano. Kahawa ni zao la kibiashara ambalo baada ya kuvunwa, hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa zitakazouzwa madukani, kama vile kahawa ya unga. Nyuma ya mwanamama huyu, kuna mimea mingine ya kahawa.

Mkulima yupo shambani akikagua zao lake la kibiashara ambalo ni ndizi. Ndizi hizo huweza kukomaa na kuandaliwa, kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Msichana amechuchumaa mbele ya zao la nyanya zilizoiva na zisizoiva, akichambua na kuweka kwenye tenga, kwa ajili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Mwanamke akiwa shambani analima na kuvuna viazi vitamu, ambavyo anaweza kuuza sokoni na kujiingizia kipato lakini pia kutumia viazi hivyo kama chakula kwa ajili ya familia.

Mkulima wa kiume akiwa shambani katikati ya miche mingi ya zao la kibiashara ambazo ni nyanya, akivuna nyanya hizo na kuziweka katika kifaa kw ajili ya kuziandaa na kuzipeleka sokoni, ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna mazao ya mmea wenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupeleka viwandani ili kusindikwa lakini pia kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wa rika mbalimbali wakiwa wamekaa baada ya kuvuna zao la karanga ambalo ni zao la kibiashara, wakimenya karanga hizo na kuzichambua na kutoa uchafu wote, kwa ajili ya kuzipeleka masokoni kuuzwa.

Mwanamke yupo katikati ya zao la kahawa lenye rangi nyekundu na njano. Kahawa hizi zishavunwa na zipo tayari kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa kama kahawa, kwa ajili ya kuuzwa na matumizi ya binadamu.

Wakulima wakiwa shambani, wakilima zao la biashara ambalo ni viazi mviringo watu wengine huviita viazi ulaya. Viazi hivi viko vya aina mbili, kuna vinayokuwa vyekundu ambavyo havina maji mengi, na kuna vinavyokuwa vyeupe hivyo vina maji mengi.

Migomba mbalimbali ambayo tayari ina zao la ndizi, ambapo ndizi hizo huvunwa kupakiwa kwenye magari na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ndani, na nje ya nchi na ndizi hutumika kama chakula.

Mkulima akiwa shambani katikati ya miche ya zao la kibiashara ambalo ni nyanya, akiwa ameshika tenga lenye rangi nyeusi lililotengenezwa na plastiki, tayari kwa kuvuna nyanya hizo, na kuzipeleka masokoni, kwa ajili ya wanunuzi kununua.

Wakulima mbalimbali wenye umri tofauti tofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa shambani wakivuna zao la kibiashara ambalo ni mahindi, kwa ajili ya kupeleka masokoni, ambao mahindi hayo huweza kuuzwa ndani na nje ya nchi, pia kupelekwa viwandani na kusagwa na kuwa unga kwa ajili ya chakula.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna zao la biashara, ambalo ni nyanya na kuzipakia kwenye matenga yenye rangi nyeusi, yanayotengenezwa na plastiki na kuziandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka masokoni tayari kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa shambani baada ya kuvuna zao lake la hoho au pilipili hoho, akipakia pilipili hizo katika magunia mbalimbali, ili aweze kuuza ndani na nje ya nchi.

Miche mingi ya zao la kibiashara ambalo ni nyanya, ikiwa imepandwa vizuri baadhi ya nyanya hizo, zikiwa tayari zimeiva, kwa mantiki hiyo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Matunda yenye maganda ya rangi ya kijani kibichi, yakiwa yamevunwa kutoka shambani na kupakiwa katika matenga yenye rangi ya njano na kupangiliwa vizuri, yakisubiri kuwekwa katika gari na kupelekwa madukani.

Watu mbalimbali wa rika tofautitofauti wakiwemo waafrika na wazungu, wakiwa wanachambua na kukagua kahawa kwaajili ya kuuza, ili ziweze kwenda kiwandani kusindikwa na kuchakatwa na kutengeneza kahawa katika mfumo wa unga unaoweza kutumika majumbani.

Watu wawili wakiwa katikati ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi wakitumia njia ya umwagiliaji, ambayo hutumia bomba kwa kulitoboa matundu madogomadogo na kuhakikisha maji yanapita muda wote, hivyo mimea hiyo hupata maji kidogokidogo kupitia matundu yaliyotobolewa kwenye hilo bomba.

Mimea mbalimbali, ikiwepo miti ya matunda, mboga za majani mbalimbali zenye rangi ya kijani kibichi; zikiwa zimestawi na kupandwa kwenye bustani kwa mpangilio mzuri wenye kuvutia, ambapo mboga hizo zikiwa tayari, zinavunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa shambani akipalilia na kukagua mazao ya biashara ambayo huweza kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa, lakini pia kutumwa nje ya nchi na ndani ya nchi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani kwa chakula.

Mwanaume akiwa anachimba na kupanda miche ya migomba. Migomba hutoa zao la ndizi ambalo hutumika kama chakula katika maeneo mbalimbali ya nchi.

Wakulima wa rika tofautitofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa shambani, wakivuna zao la biashara ambayo ni mahindi kwa ajili ya kuyaanda na kuyafunga vizuri iliyaweze kwenda masokoni kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa shambani akivuna zao la biashara ambalo ni vitunguu na kuvikusanya sehemu moja, kwa ajili ya kuvipakia katika magari, na kuvipeleka sokoni tayari kwa kuuzwa.

Miche midogo ya mimea mbali mbali kama vile mboga mboga au miti, ikiwa imepandwa katika makopo yenye mfumo wa ndoo yenye rangi nyeusi kwa ndani. Mbegu hizi huweza kukua na kuja kuuzwa kwa watu mbali mbali wa rika tofauti tofauti.

Mbegu mbalimbali baada ya kuchipua katika hatua ya kwanza ya ukuaji, zikiwa zimepandwa katika makopo madogomadogo yenye rangi nyeusi, zikiwa zimewekwa tayari, kw ajili ya wakulima kununua mbegu hizo.

Mkulima yupo shambani, katikati ya miche mbalimbali ya nyanya, nyanya hizo zikiwa tayari huwa na rangi nyekundu na hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ambapo wanunuzi hununua na kutumia katika mapishi ya mboga.

Wakulima wakiwa shambani, wakilima mboga mbalimbali na aina hii ya kilimo huitwa bustani kiroba, kumaanisha kwamba wakulima hupanda mbegu mbalimbali na miche mbalimbali, ndani ya viroba vilivyojazwa udongo na mbolea ya kutosha.

Wakulima wawili wenye jinsia ya kiume wakiwa shambani kwenye mazao yao yaliopangwa katika mistari yenye rangi ya kijani kibichi, wakipalilia na kung'oa magugu ili yasiathiri ukuaji wa mazao hayo.

Bustani nzuri yenye maua ya kuvutia mbogamboga mbalimbali zenye rangi ya kijani kibichi, miti mirefu kwa mifupi ikiwa imepangiliwa vizuri na imezungushiwa uzio ulitengenezwa kwa mbao.

Mkulima yupo shambani anatumia mashine ya kilimo kutifua udongo na kuandaa udongo kwa ajili ya kupata mazao na mbegu mpya. Mashine hii inamsaidia mkulima kukomboa mda na pia kurahisisha kazi yake.

Mashine ya kilimo inayotumika katika kazi mbalimbali za shambani, iitwayo trekta, ikiwa shambani iking'oa magugu na kusawazisha na kutifua udongo, kwa ajili ya kupanda mazao mengine.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine mbalimbali zinazosaidia katika ukuaji wa mazao mbalimbali. Uwepo wa mashine zinazotumika katika kilimo zinaashiria ukuaji wa teknolojia katika sekta ya kilimo.

Mkulima akiwa shambani akitumia mashine ya kilimo ya kutifua udongo, ambayo mashine hiyo inamrahisishia kazi mkulima lakini pia na kuokoa muda.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine mbalimbali, kama vile trekta, ambapo mkulima yupo shambani, akitumia trekta kupalilia na kusawazisha udongo na kuandaa shamba kwaajili ya kupanda mbegu.

Mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ikiwa shambani ikitifua udongo, na kuandaa udongo huo kwa ajili ya kupanda mazao mapya, mashine hii hurahisisha kazi ambayo ingefanywa na mkulima muda mrefu.

Mashine ya kilimo ijulikanalo kama trekta ikiwa shambani ikitifua udongo na kuwek shamba tayari kwa ajili ya kupokea mbegu mpya hii husaidia kutmrahisisha kazi kwa wakulima lakini pia kukomboa na mda.

Wanaume wawili wakiwa wanafanya kilimo cha kisasa kwa kutumia Trekta, ambapo Trekta hiyo imetumika kulima kwa kung'oa magugu lakini pia kupanda mbegu hivyo kurahisisha kazi ambayo wangefanya watu hawa kwa muda mrefu, lakini kwa uwezo wa Trekta inafanyika kwa muda mfupi.

Mashine inayotumika katika trekta ya kilimo. Mashine hii husaidia kurahisisha kazi mbalimbali, ambazo zingefanywa na watu na kutumia muda mwingi katika kilimo.

Shamba kubwa lenye majani mafupi kwa marefu, vichaka, miti mirefu kwa mifupi, yenye rangi ya kijani kibichi. Zinatumia njia za kisasa za kilimo ambazo ni kutumia trekta katika harakati za kilimo.

Mashine ya kilimo, ikiwa shambani ikitifua udongo na kuandaa shamba kwa ajili ya mazao mapya. Hii husaidia na kuweka urahisi kwa wakulima, maana mashine hufanya kazi kwa muda mfupi na kwa uharaka zaidi.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ikiwa inapalilia shambani kwa kung'oa maguguu na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao mengine, ndani ya shamba hilo kuna miti kadhaa mirefu na mifupi na majani marefu ambayo yanalimwa na trekta hiyo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ambayo ni trekta. Mashine ni kitu chochote kinachorahisisha kazi, kwa hiyo hapa kuna trekta ambayo imetumika kama mashine inayorahisisha kazi ya kukata nyasi, ambapo badala ya kutumia fyekeo ambalo lingetumia muda mwingi, unatumia trekta.

Mashine ya kilimo inayotumika katika shughuli mbalimbali za kukata nyasi, mashine hii inakomboa muda pia inarahisisha kazi ambayo ingefanywa na wakulima wengi kwa muda mrefu bila kumaliza.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, ikiwa shambani ikitifua udongo na kuweka ardhi tayari, kwa ajili ya kupanda mbegu mpya na kupata mazao mapya.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ikiwa shambani, ikipalilia na kutifua udongo ikiandaa ardhi kupanda mazao mbali mbali, mashine hii huraisisha kazi ambayo ingefanywa na wakulima kwa muda mrefu.

Mashine ya kilimo iitwayo trekta ipo shambani ikiwa inaendeshwa kwa ajili ya kung'oa magugu, na kusawazisha udongo na kuweka ardhi tayari kwa ajili ya kupanda mbegu nyingine na mimea mbalimbali.

Mkulima akiwa shambani, akitumia mashine katika kilimo ambayo inatifua udongo na kuweka udongo tayari kwa ajili ya kupanda mazao. Uwepo wa mashine hii humrahisishia mkulima ambaye angefanya muda mrefu zaidi na kwa nguvu nyingi.

Mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ikiwa shambani, ikitifua na kuchanganya udongo kwa ajili ya kuandaa shamba ili kupanda mbegu mpya. Mashine hii hurahisisha kazi ambayo hufanyika na wakulima wengi na kwa mda mrefu.

Bwawa la samaki limezibwa kwa wavu kwa juu, ambapo wavu huo unasaidia kuzuia uchafu kuingia ndani ya bwawa hilo, ambao ungeweza kuleta matatizo kwa samaki wanaofugwa ndani ya bwawa hilo.

Bwawa lililofunikwa na neti kwa juu likiwa na samaki ndani yake. Limefunikwa ili kuzuia uchafu na vijidudu vingine kuingia ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa na madhara kwa samaki hawa wafugwao.

Ufugaji wa samaki ukiwa unafanywa katika bwawa kubwa, ambapo bwawa hilo watu tofautitofauti wanashirikiana kufanya usafi, ili samaki hao waweze kupata hewa nzuri, na wasiweze kupata magonjwa, wala vijidudu vinavyoweza kuwadhuru.

Nafaka hulimwa sehemu mbalimbali na kuna nafaka kama maharage, karanga, mahindi, soya, ulezi hizo zote ni nafaka. Nafaka hizi zinavirutubisho vingi vya protini hivyo hufaa kwa watoto na wazee ili waweze kujenga miili.

Nafaka mbalimbali zikiwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, nafaka kama vile; maharage ya aina na rangi tofauti tofauti, mahindi, ulezi, mtama na nyinginezo, nafaka zinavirutubisho vya protini na ni muhimu katika mwili wa binadamu.

mazao mbalimbali ya chakula kama vile mahindi, karanga, maharage, mihogo, unga ikiwa mbele ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za chakula kwaajili ya binadamu .

Nafaka mbalimbali kama vile mahindi, maharage, soya, mtama, ulezi na nyinginezo, zikiwa zimepakiwa kwenye viroba vya rangi tofautitofauti, tayari kwa kuuzwa.

Mkulima wa kiume ambaye umri wake umeenda, amezeeka, akiwa anahudumia miche ya miti mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi, ambayo huuzwa kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kupanda misitu.

Watu wa rika tofautitofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume, wamezunguka bustani ya miche ya miti, wakiwa wanapewa elimu jinsi ya kuotesha miche hiyo, na kuitunza kwa usahihi ili kuweza kupata mazao mengi, na faida kubwa.

Miche mingi mbalimbali iliyooteshwa na ikiwa katika hatua ya kwanza ya ukuaji, ipo tayari kuuzwa kwa wakulima mbalimbali ili waweze kupanda na kutengeneza misitu ambayo inakuwa sio ya asili bali ya kupandwa na binadamu.

Dimbwi dogo lenye magugumaji, lililozungukwa na miti mirefu kwa mifupi, vichaka, majani mafupi kwa marefu yenye rangi ya kijani kibichi, anga lenye rangi ya bluu na lenye kuvutia.

Mazingira mazuri yenye vichaka na miti kadhaa yenye nyasi mbalimbali ya rangi kijani kibichi na zilizo kauka pia kukiwepo na maporomoko ya maji yavutia kweli kweli.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mabeseni ya plastiki meusi, na imeoteshwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo ambayo inatumia maji yenye virutubisho ilikuweza kuotesha mimea hiyo.

Mboga mboga kadhaa zenye rangi ya Kijani kibichi zikiwa zimeoteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa Kilimo, ambapo mfumo huo hutumia Maji yenye Virutubisho sawa sawa na Udongo, kwahiyo Mkulima hana haja ya kutumia Udongo katika Kilimo hiki anatumia tu Maji.

Mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi na kunawiri vizuri, iliyopandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbali mbali, baadala ya kutumia udongo.

Kilimo cha kisasa kinachohusisha kupanda mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi, bila ya kutumia udongo. Kilimo hiki ni rafiki sana katika maeneo yenye ardhi isiyokuwa na rutuba, maana hutumia maji yenye virutubisho swasawa na udongo.

Mbogamboga kadhaa zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo husaidia kukuza mbogamboga, kufanya kazi sawasawa na udongo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri na imepandwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo, ambayo inatumia maji yenye virutubisho sawasawa na udongo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi iliyoota na kunawili vizuri kwa kutumia mfumo wa sasa wa kilimo, usiohitaji udongo kabisa, mfumo huu unatumia maji ya virutubisho yaliyochanganywa mahususi kwa ajili ya kuotesha mimea.

Mbogamboga kadhaa zenye rangi ya kijani kibichi, ambazo zimeoteshwa kwa njia ya kisasa ya kilimo, ambayo hutumia maji yenye virutubisho badala ya kutumia udongo, maji hayo yanakuwa na virutubisho sawasawa na udongo wenye rutuba.

Mimea mbalimbali iliyopandwa na kuoteshwa bila udongo, mimea hii imeoteshwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo ambayo ni kutumia maji yenye virutubisho ili kuotesha mimea badala ya kutumia udongo.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo katika kukuza mazao mbalimbali, ulimaji huu wa kisasa unasaidia watu ambao wapo katika ardhi isiyokuwa na rutuba, pia hushiriki katika kilimo.

Miche mbali mbali ikiwa imepandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbali mbali. Maji haya huchanganywa na kuwekewa virutubisho mbali mbali ili kuweza kukuza mimea mbali mbali. Katika kilimo hiki mchanga hautumiki kabisa wala udongo wowote.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imeoteshwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo inayotumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea, badala ya kutumia mchanga au udongo wenye rutuba.

Kilimo cha kisasa, ambapo kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maua mbalimbali yameoteshwa, kwa kutumia maji yenye virutubisho. Maji hayo yanakua na virutubisho kwamba, haina haja ya kutumia udongo katika kilimo hiki.

Mimea mingi mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imelimwa katika mpangilio mzuri kwa kutumia njia ya kilimo cha kisayansi ya kutotumia udongo, bali kutumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumika katika maeneo mengi ya watu ambao udongo wao hauna rutuba au hawana ardhi za kulima. Kilimo hiki ni cha kisasa zaidi maana hutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwa mfumo wa kilimo wa kisasa, kwa kutumia maji yenye virutubisho kukuza mimea, badala ya udongo.

Kilimo cha kisasa ambacho ni kizuri zaidi kwa watu wasiokuwa na maeneo ya kulima, kilimo hiko hakihitaji ardhi wala udongo kwa ajili ya kulima, bali maji yenye virutubisho yaliyofanyiwa utafiti ambao, virutubisho hivyo vinaweza kukuza mmea, kama ufanyavyo udongo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa kwa mpangilio na kwa kutumia njia za kisasa za kilimo, ambapo badala ya kutumia udongo, maji yenye virutubisho hutumika kwa ajili ya kukuza mimea hiyo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo ambayo inatumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea hiyo, maji haya yanakua na virutubisho sawa na udongo wenye rutuba.

Mbogamboga kadhaa zikiwa zimepandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali, bila kutumia udongo. Aina hii ya kilimo inasaidia watu wanaoishi maeneo ya ardhi isiyo na rutuba, kujihusisha na kilimo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa katika makopo kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo, mnayo inatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo, maji hayo yanaweza kuotesha mimea kama udongo.

Mkulima akiwa shambani akikagua mazao yake, aliyoyalima kwa mfumo wa kisasa wa ulimaji ambao unatumia maji yenye virutubisho badala ya kutumia udongo.

Kijana akiwa anamwagilia mimea yenye ya kijani kibichi iliyoota kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya kutumia udongo. Njia hii hurahisisha kufanya kilimo hata kwa watu wasiokuwa na ardhi ya kutosha kulima.

Mimea michache yenye rangi ya kijani kibichi, imeoteshwa kwa mfumo wa kiteknolojia katika sekta ya kilimo, ambapo mimea hiyo imeoteshwa kwa kutumia maji, yenye virutubisho vyenye uwezo wa kufanya mmea kuota na kumea.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, pia maua yenye rangi mbalimbali yakiwa yameoteshwa vizuri kw a kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo ambao hutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo kustawisha mimea hiyo.

Mimea ya aina moja yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imeoteshwa kwa kutumia maji yenye virutubisho, virutubiho hivyo huweza pia kupatikana katika udongo, lakini njia hiyo hutumika maeneo ambayo wakulima hawana ardhi yenye rutuba au maeneo ambayo hawana sehemu za kuweza kulima.

Kilimo cha kisasa kinachotumiwa na wakulima wanaoishi maeneo yasiyokuwa na udongo wa rutuba au wakulima wasiokuwa na ardhi ya kutosha ya kulima. Kilimo hiki hutumia maji yenye virutubisho ambavyo virutubisho hivyo vinapatikana pia kwenye udongo.

Mboga mboga kadhaa za kijani kibichi, zikiwa zimeota na kunawiri vizuri katika mpangilio mzuri wa mistari kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali.

Mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepandwa na kumea kwa kutumia maji yenye virutubisho. Uwepo wa aina hii ya kilimo unasaidia hata watu wanaoishi maeneo yenye ardhi isiyokuwa na rutuba, kushiriki katika kilimo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo, ambao unatumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea mbalimbali. Maji hayo yanakuwa na virutubisho sawasawa na udongo wenye rutuba.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi zikiwemo mbogamboga ambazo zimeoteshwa kwa njia ya kisasa ya kilimo, ambayo inatumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea hiyo badala ya kutumia udongo.

Mimea kadhaa ikiwa imenawiri na kustawi vizuri kwa kupandwa kwa kutumia maji, yenye virutubisho mbalimbali badala ya kutumia udongo. Teknolojia hii husaidia kukuza mboga mbalimbali kwa watu ambao hawana ardhi au udongo wenye rutuba.

Mbogamboga kadhaa zenye rangi ya kijani kibichi zilizooteshwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo, ambao unatumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea mbalimbali, maji haya yanakua na virutubisho sawasawa na udongo wenye rutuba.

Miche kadhaa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia maji yenye virutubisho kuotesha mimea mabalimbali, maji hayo yana virutubisho sawasawa na udongo wenye rutuba.

Mbogamboga aina ya Kabichi zimepandwa katika eneo kubwa, zikiwa zimepangwa vizuri katika mpangilio sahihi wa mistari. Mboga hizi zimepandwa zikiwa tayari kuvunwa, kupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa, na kuwa tayari kwa ajili ya matumizi mengine.

Mifugo ya ifugwayo nyumbani ambayo ni ng'ombe wakiwa kwenye zizi la kisasa, wanafugwa kwa ajili ya kupata malighafi ambazo hupelekwa viwandani na kusindikwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali mfano ngozi ya ng'ombe hutumika kutengeneza viatu na mikanda.

Mashine ya kilimo ijilukanayo kama trekta ikiwa shambani iking'oa magugu na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao mapya, mashine hii hukomboa muda na kurahisisha kazi ambayo ingefanywa na mkulima kwa muda mrefu.

Vifaranga wengi wa kuku wakiwa ndani ya banda kubwa lililojengwa kisasa zaidi wakila na kunywa, ambapo wamefugwa mahusisi kwa ajili ya kutoa malighafi yaani nyama zao hutumika kama malighafi hupelekwa kiwandani, kusindikwa na kutengeneza bidhaa nyinginezo.

Mkulima akiwa shambani katikati ya miche ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, akikagua mimea hiyo ambayo imepandwa mahususi, ili mazao yake yaweze kupelekwa viwandani kusindikwa, na kutengenezwa bidhaa nyingine.

Miche mingi iliyopangwa katika mpangilio mzuri wa zao la kibiashara ambalo ni nyanya, ambapo nyanya hizo zikiwa tayari, huiva na kuwa na rangi nyekundu na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kutengeneza bidhaa nyingine zinazouzwa masokoni.

Mbogamboga kadhaa, aina ya kabichi zenye majani ya kijani kibichi zikiwa shambani. Zimepandwa katika mtiririko sahihi wa mistari, ambapo mboga hizo zikisha komaa hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha biashara kina husisha kupanda na kuotesha miche mbalimbali ya mazao ya kibiashara, ambapo mazao hayo yakishakukomaa hutoa malighafi zitakazotumika katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zitakazouzwa nje na ndani ya nchi au hata mazao hayo kuuzwa nchini au nje ya nchi.

Shamba kubwa lenye mazao ya kijani kibichi yaliyopandwa katika mistari. Linamwagiliwa na kupaliliwa kwa kutumia trekta ambayo ni njia mojawapo ya kisasa katika sekta ya kilimo.

Mkulima akiwa shambani akivuna zao la biashara, ambalo ni vitunguu tayari kwa ajili ya kupakia katika vifaa mbalimbali na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Vitunguu hutumika kama kiungo cha mboga.

Ng'ombe wa rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe wakiwa zizini wakila chakula. Ng'ombe hawa wamefugwa mahususi kwa ajili ya kupelekwa viwandani kutengeneza malighafi nyingine.

Shamba lenye miche mingi ya nyanya ambazo zimeiva na pia kuna nyanya mbichi. Nyanya hizi huweza kuuzwa katika nchi mbalimbali, viwandani hili kusindikwa na kutengenezwa bidhaa nyingine lakini pia hutumika nyumbani kama kiungo cha mboga.

Mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, ikiwa shambani ikipalilia na kutifua udongo. Mashine hii husaidia kurahisisha kazi ambayo ingefanywa na wakulima wengi na kwa muda mrefu zaidi.

Matetea na majogoo wakiwa ndani ya banda, wakila chakula na kunywa maji yaliyowekewa dawa ya kuwafanya wakue haraka ili watoe malighafi kama vile nyama, ambazo zitaenda kusindikwa viwandani kisha kuuzwa masokoni.

Ng'ombe wengi wenye rangi tofauti tofauti na mabaka ya kupendeza wakiwa ndani ya mazizi yao wakila. Ng'ombe hao wanafugwa mahususi kwa ajili ya kupata malighafi mbalimbali zitakazo tengeneza bidhaa baada ya kupelekwa viwandani kama vile mikanda na viatu.

Kuku wengi wenye rangi ya kufanana wakiwa katika banda wanakula na kunywa. Kuku hawa wamefugwa mahususi kwa ajili ya kupata malighafi za kupeleka viwandani ambapo malighafi hiyo ni nyama ambayo husindikwa na kutengeneza bidhaa nyingine.

Mkulima akiwa shambani, akiangalia mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, ambazo zilizopandwa mahususi kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kusindikwa na kufanyiwa michakato mingine, ili kuweza kutengenezwa bidhaa za chakula zitakazotumika majumbani.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakivuna mazao mbalimbali, ambayo mazao hayo yalipandwa na kuoteshwa mahususi, kwa ajili ya kupelekwa viwandani kusindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa nyingine zitakazouzwa masokoni.

Ng'ombe hawa wanafugwa kwa ajili ya kupata malighafi, ambazo zitatumika katika viwanda ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile, viatu, mkanda, samli na nyinginezo.

Mimea kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa na kuoteshwa kwa ustadi mkubwa, ili iweze kutoa mazao ambayo yatapelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kufanyia michakato mbalimbali ili iweze kutengeneza bidhaa nyingine zitakazouzwa masokoni.

Migomba mingi ikiwa shambani imepangwa katika mistari inayoleta unadhifu ikiwa na majani ya rangi ya kijani kibichi, migomba hii hutoa zao la ndizi ambapo zao hilo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya usindikaji ili kutengeneza bidhaa nyingine zitakazotumika baadae.

Kuku wengi wenye rangi mbalimbali wakiwa ndani ya banda lao, kuku hawa hufugwa mahususi kwa ajili ya kupata malighafi mbalimbali kama vile nyama ambazo hupelekwa na kusindikwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa nyingine.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imemwagiliwa maji mengi, aina hii ya umwagiliaji hufanyika kwa mimea ambayo inahitaji maji mengi ili kustawi na kuota vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao, unaotumia mipira iliyotobolewa matundu madogomadogo, na matundu hayo huwekwa kandokando mwa mmea au mti unaoota.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika kumwagilia mboga mboga za majani mbalimbali, kama vile spinachi, ukiwa ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mipira mirefu ya bomba inayotobolewa matobo madogomadogo, hivyo kutoa maji kidogokidogo karibu na mmea huu.

Katika kilimo cha mbogamboga moja ya hatua muhimu ni umwagiliaji. Ili uweze kupata mboga zenye ubora na zenye afya ni lazima umwagilie. Moja ya njia ya umwagiliaji, ni kuchukua bomba refu, na kutoboa matobo madogomadogo, na matobo hayo yakawekwa pembezoni mwa mmea, ili yaweze kutoa maji kidogokidogo kwa matone.

Aina ya umwagiliaji wa kisasa ambao hutumika kwa mimea inayohitaji maji kidogo. Mfumo huu wa umwagiliaji hutumia mfumo wa kihospitali, ambapo mmea hupata maji kidogokidogo kwa njia ya matone.

Mimea iliyoota vizuri katika mpangilio mzuri wa mistari, yenye rangi ya kijani kibichi, inatumia mfumo wa umwagiliziaji usiohitaji maji mengi, mfumo huo hutumia mipira ya bomba ambapo mipira hiyo hutobolewa matundu madogomadogo, hivyo hutoa maji kidogokidogo kama matone.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao unaotumika kuotesha mimea au mbegu, zinazohitaji maji mengi, ili kukua vizuri na kustawi na kutoa mazao, yenye ubora kwa ajili ya chakula na shughuli mbalimbali za kibiashara.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumika kwa mazao ambayo hayahitaji maji mengi. Mfumo huo huusisha kutumia mipira mirefu ya bomba na kutobolewa matundu madogo ili yaweze kutoa maji kidogokidogo kwa mfumo wa matone.

Mkulima akiwa shambani, akitumia njia ya kisasa ya umwagiliaji, ambapo mipira kadhaa ya maji hutumika na kutobolewa matundu madogomadogo, yakitoa maji kidogokidogo karibu na mmea huu. Njia hii ya umwagiliaji hutumika maeneo ambayo yana ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambao unatumia mipira mingi iliyotobolewa matundu madogomadogo, na matundu hayo huwekwa pembezoni kabisa mwa mmea unaoota, ili uweze kupata maji kwa ukaribu zaidi.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo mfumo huu unatumika kumwagilia mazao, ambayo hayahitaji maji mengi unaweza kufanya hivi kwa kutumia mipira mikubwa na midogo midogo ambapo mpira mkubwa hupitisha maji na mipira midogo kuunganisha na huo mpira mkubwa kwa ajili ya kutoa maji.

Mkulima wakiume akiwashambani akimwagilia mimia na mbogamboga mbalimbali, zenye rangi ya kijani kibichi, mbogamboga hizo zikiwa zimezungushiwa na uzio ulitengenezwa na mbao na miti mbalimbali.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa shambani imepandwa katika mistari, inamwagiliwa kwa kutumia mipira ambayo inatobolewa matundu madogo madogo, hivyo hutoa maji kwa matone kwa ajili ya mimea hiyo.

Mbogamboga za majani zenye virutubisho za vitamini na rangi ya kijani kibichi, vikimwagiwa maji kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji zimestawi na kunawiri vizuri.

Mandhari ya kuvutia yenye milima na mabonde pia anga lenye rangi ya bluu na weupe kwa mbali. Milima hiyo ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi na miti midogomidogo.

Mandhari mazuri yenye anga ya rangi ya bluu, miti michache mmoja mrefu mwingine mfupi, pia nyasi fupi zinazolingana zenye rangi ya kijani kibichi na mlima kwa mbali.

Mandhari nzuri ya tambarare iliyopakana na mlima, na mandhari hiyo ina uoto wa asili zikiwemo nyasi, vichaka, miti mirefu kwa mifupi yenye rangi ya kijani kibichi, lakini pia kuna wanyama kama vile pundamilia na swala wengi.

Mandhari yenye mlima mkubwa wenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, pia pembezoni kuna miti mirefu kwa mifupi, yenye rangi ya kijani kibichi na tambarare isiyokuwa na majani kabisa, na baadhi ya miti iliyo kauka.

Madhari mazuri yenye anga ya bluu, ikiwa na milima ya miamba iliyojaa theluji nyeupe. Pia pembezoni kuna uoto wa asili, miti midogomidogo, vichaka vidogovidogo na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri iliyojaa uoto wa asili kama vile nyasi fupi, zilizojitandaza kama vile kapeti miti mirefu kwa mifupi na vichaka kadhaa vyenye rangi ya kijani kibichi.

Madhari nzuri yenye jua linalozama ikiwa kandokando ya ziwa ambapo kuna uoto wa asili kama vile nyasi, vichaka kadhaa na mti mkubwa lakini pia kuna barabara ya vumbi.

Mandhari ya milima na mabonde, iliyofunikwa na uoto wa asili, ikiwemo nyasi fupi, vichaka, miti mirefu kwa mifupi, iliyorundikwa, na mingine iliyozagaa zagaa yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari mazuri ya kuvutia yaliyofunikwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, miti mirefu kwa mifupi na vichaka kadhaa, pia uwepo wa anga ya bluu unaofanya mandhari hayo yavutie zaidi.

Uoto wa asili kama vile nyasi na miti ya kijani kibichi, iliyoota juu ya milima na mabonde. Pia pembezoni mwa makazi ya watu, inavutia na huweza kutumika kama kivutio cha utalii.

Mandhari mazuri yenye anga ya rangi ya bluu, milima kwa mbali tambarare yenye majani yaliyokauka na miti mifupi kwa mirefu, yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari mazuri yaliyo pembeni ya barabara. Kuna milima na mabonde, milima hiyo imefunikwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka baadhi, miti mirefu kwa mifupi.

Mandhari mazuri yenye milima na mabonde yaliyoota ujani wa asili, ikiwemo majani mafupi, miti, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi pia kuna mwanga mzuri wa jua unaofanya mandhari haya yazidi kuvutia.

Mazingira yenye milima na tambarare yenye uoto wa asili kamavile nyasi fupi, miti mirefu kwa mifupi na vichaka kadhaa vyenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya barabara ya vumbi iliyopo kandokando ya majani kadhaa yakiyokauka, ikiwepo miti mirefu na mifupi na miti hiyo imepakana na mlima wa mawe.

Mandhari mazuri na ya kuvutia yenye mwanga wa jua, miti mirefu, na nyasi fupi za kijani kibichi. Pia na mto mrefu, unaotiririsha maji.

Eneo lenye majani mafupi ya kijani kibichi, miti mirefu kwa mifupi, yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna mto unaotiririsha maji taratibu kabisa, na pembezoni mwa mto huo kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na nyasi kavu.

Mandhali nzuri, yenye anga jeupe na miinuko kidogo, yenye uoto wa asili, pia na tambarare, yenye uoto wa asili, ikiwepo nyasi fupi, miti mifupimifupi na vichaka kadhaa.

Mlima mkubwa wenye theruji nyeupe kwa juu, ukiwa umepakana na tambarare yenye nyasi fupi, vichaka kidogo na miti mirefu kwa mifupi yenye rangi ya kijani kibichi. Mlima huu huweza kuvutia watalii hivyo kuongeza pato la taifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili kama vile miti mirefu kwa mifupi, vichaka mbalimbali pia majani mafupi yenye rangi ya kijani kibichi na mto unaotiririsha maji taratibu.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye mwanga wa jua, yenye uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, miti mirefu kwa mifupi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri iliyotulia, yenye nyasi fupi, miti mirefu kwa mifupi, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi ikiwa inatiririsha maji katika mto taratibu.

Wanawake wawili wakiwa sehemu ya tambarare wakielekea kupanda mlima uliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani, vichana na miti ya kijani kibichi pia na baadhi ya nyasi kavu zilizo kauka.

Mandhari yenye mlima mkubwa ulioinuka kidogo ukiwa na uoto wa asili kwa juu yake, pia pembezoni kwake kuna miti kadhaa mirefu kwa mifupi, vichaka na nyasi zilizoota zenye rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ya kuvutia yenye tambarare kukiwa kuna mito inayotiririsha maji, pia kuna miti mirefu kwa mifupi na baadhi ya nyasi fupi na vichaka mbalimbali vya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, miti mirefu na mifupi katikati ya miti hiyo kuna makazi ya watu mbalimbali.

Mandhari nzuri yenye kuvutia yenye milima na mabonde iliyofunikwa na uoto wa asili, kama vile majani mafupi, na miti mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi yenye kuvutia, na kuashiria uwepo wa utalii nchini.

Mandhari nzuri yenye milima na tambarale pia ziwa ambapo ndani ya ziwa hilo kuna ndege wenye rangi nyeupe. Milima na tambarale hiyo imefunikwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima na mabonde ambapo milima hiyo imefunikwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, miti merufu kwa mifupi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari mazuri yenye milima na mabonde, vichaka kadhaa, nyasi fupi na miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi zinavutia kwelikweli.

Mandhari mazuri ya kuvutia yenye milima na ardhi ya tambarare, yenye barabara ya udongo. Pia kuna miti na nyasi mbalimbali na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi.

Mazingira mazuri ya kuvutia yenye mabonde nyasi fupi, miti kadhaa na vichaka mbalimbali vyenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira haya hupatikana sanasana maeneo yenye hali ya hewa ya kitropiki kama vile Afrika.

Anga ya rangi ya bluu, ikiwa imeambatana na msitu mdogo wenye barabara nyembamba katikati, wenye nyasi fupi, vichaka, miti mirefu kwa mifupi, yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia yenye anga ya rangi ya bluu, milima na mabonde, uoto wa asili na usio kuwa wa asili ikiwemo majani, vichaka, miti mirefu kwa mifupi, mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi.

Twiga ni mnyama mrefu mwenye shingo ndefu kuliko wanyama wote. Twiga hupenda kuishi sehemu zenye majani marefu au miti mirefu, kwa sababu ana shingo ndefu ambayo humzuia yeye kula majani yaliyopo chini, hivyo shingo yake ndefu humsaidia kula majani yaliyopo juu kwenye miti mirefu.

Twiga wawili warefu, wakiwa nyikani kwenye nyika yenye majani yaliyokauka na mlima kwa mbali, wakila majani kutoka kwenye mti mrefu wenye rangi ya kijani kibichi.

Ufugaji wa mifugo mbalimbali kama vile mbuzi wakiwa kwenye mabanda yao, yaliyotengenezwa kwa mbao imara, pia mbuzi hao huletewa chakula, ikimaanisha kwamba hawatoki nje kwenda kutafuta chakula wenyewe, bali huletewa chakula mahali walipo.

Watu mbalimbali wamevaa nguo nyeupe na mabuti meusi, pia wamefunika sura zao. Mavazi haya huvaliwa sana sana na watu wanaofanya uvunaji wa malighafi zitokanazo na nyuki kama vile asali na nta.

Mwanaume akiwa katikati ya kuku wengi wenye rangi tofauti tofauti, majogoo kwa matetea, kuku hawa huweza kutumika kama kitoweo nyumbani, lakini pia kama chanzo cha kipato kwa kuuza mayai au nyama ya kuku.

Ndege wafugwao aina bata wenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe na nyeusi, wakiwa pembezoni mwa bwawa lililojaa maji linalotumika katika shughuli mbalimbali za kuwafuga ndege hao.

Ufugaji wa kuku wa kisasa unahitaji uangalizi na umakini wa hali ya juu, hawa ni kuku wa nyama ambao hufugwa ndani ya wiki nne, na baadae kupelekwa viwandani na masokoni kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mwanamke aliyevaa miwani, sketi nyeusi na koti jeupe; yupo katikati ya kuku ndani ya banda la kuku, ambapo kuku hao wanafugwa kisasa na anaweza kuwauza akapata faida kutokana na nyama ya kuku na mayai, lakini pia kutumia kama kitoweo nyumbani.

Mwanamke na mwanaume, wakiwa katikati ya banda la kuku lenye kuku wengi wa rangi tofautitofauti, lililojengwa kwa senyenge na lenye mlango uliojengwa kwa mbao. Ambapo kuku hawa huweza kuuzwa ili kujiingizia kipato, lakini kama kitowewo na nyama.

Ndege wafugwao nyumbani aina ya kuku wakiwa ndani ya banda lao wana rangi tofautitofauti, wakila na kunywa maji kuku hawa huweza kuwa chanzo cha kipato kwa wafugaji lakini pia chanzo cha chakula

Mfugaji akiwa amesimama katikati ya kundi la bata na kuku akiwa anawalisha, nyuma yake kuna maua na mitimiti yenye rangi ya kijani kibichi.

Banda la kufugia ndege aina ya kuku, wote wakiwa na rangi moja wakiwa wanakula chakula Chao, wanaweza kutumika kama chakula baadae au chanzo cha kujiingizia kipato.

Duka lenye mbegu mbalimbali zilizopo katika vifungashio vya rangi tofauti tofauti, mbegu hizi zinahitajika na zina umuhimu mkubwa kwa sababu husaidia katika kupata mazao mengi na yenye ubora. Pia huweza kuuzwa ndani na nje ya nchi na hutokana na viwanda.

Mbegu za kiwandani za zao la kabichi, zikiwa ndani ya kifungashio cheupe chenye rangi nyekundu, pia maelezo mbalimbali yanayoelezea jinsi ya kutumia mbegu hizo kwa usahihi, ili kupata mazao mengi na kwa uharaka.

Miche ya mbegu mbalimbali zikiwa katika makopo madogo madogo meusi. Zimepandwa katika mwanga wa jua hafifu, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima mbalimbali wa sehemu tofauti tofauti nchini.

Mbegu ya kutoka viwandani, ikiwa katika kifungashio chenye rangi ya dhahabu na mchoro wa nyanya, pia huku kukiwa na maelekezo ya jinsi ya kutumia mbegu hizo kwa usahihi ili kupata mavuno mengi.

Miche iliyopandwa katika makopo yenye rangi nyeusi. Miche hii ina faida kubwa maana huweza kuuzwa kwa wakulima, ambapo wakulima hao wataweza kupata mazao mengi yenye ubora, lakini pia kwa muda mfupi.

Duka kubwa la mtaani linalouza mbegu za miche na mimea mbalimbali zikiwemo mbogamboga, mbegu hizi hupandwa na kuvunwa kwa ajili ya biashara.

Magunia ya rangi tofautitofauti yakiwa na nafaka kama vile: maharage, mahindi, karanga, ulezi, soya na mengineyo. Nafaka hizi husaidia katika kujenga mwili, lakini pia ni muhimu sana kwa binadamu.

Mbegu za tikiti maji kwa ufupi huitwa tikiti, zikiwa ndani ya kifungashio chenye mchoro wa tikiti maji kwa juu, mbegu hizi zikipandwa na kupewa uangalizi mzuri huweza kutoa matikiti mengi makubwa yenye ubora zaidi.

Figiri za cheriberi ni aina ya mboga ambayo inaradha ya pilipili hivyo hutumika sana sana katika utengenezaji wa saradi. Pia fijiri ya cheriberi inamanufaa kwasababu huleta manufaa kwasababu inamadini ya kutosha lakini pia ina madini ya potashiamu.

Uoteshaji wa mbegu, ambazo mbegu hizo huandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kuuzwa kwa watu mbalimbali. Mbegu hizo huwa na ubora kiasi kwamba mkulima akipanda ana uwezo wa kupata mazao mengi, kwa haraka zaidi.

Mbegu kutoka viwandani ni mbegu kama vile: mbegu za nyanya, bamia, karoti, hoho na vitunguu, mbegu hizi zikipandwa husaidia kupata mazao yenye afya, lakini pia imara na yenye ushindani katika soko la mazao nchini.

Wakulima wanawake kwa wanaume wakiwa shambani mbele ya kitalu, ambacho kipo tayari kupokea mbegu mpya ambapo mbegu hizo zikiwa tayari kuweza kuuzwa kwa watu mbalimbali kama vile wakulima.

Mbegu za spinachi zipo ndani ya kifungashio, chenye michoro ya spinachi kwa juu. Mbegu hizi zikipandwa na zikawekewa matunzo kwa kumwagiliwa, kuwekewa mbolea, na dawa za kuua vijidudu, zinaweza kutoa spinachi zenye afya, na zilizo bora kwa ajili ya chakula.

Ulimaji wa kisasa wa mbegu za miti na mboga mbalimbali. Mbegu hizi huuzwa na kusambazwa kwa wakulima mbalimbali, ambapo zikipandwa na zikapewa uangalizi, zinaweza kukua vizuri na kutoa mavuno mengi yenye ubora.

Mwanamke akiwa ndani ya duka linalouza madawa mbalimbali ya mifugo. Mbegu zilizopangiliwa vizuri na kufungwa katika vifungashio tofautitofauti, na juu yavifungashio hivyo kuna maelekezo jinsi ya kutumia dawa hizi kwa usahihi.

Mbegu zilizotoka viwandani za mimea mbalimbali zipo kwenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, pia vifungashio hivyo vina michoro ya maua mbalimbali na kuna maneno yanayoeleza jinsi ya kutumia mbegu hizo kwa usahihi ili kupata faida kubwa katika kilimo.

Mbwa yupo katikati ya vijana wawili waliosimama kwenye mazingira ya mandhari ya miche mbalimbali yenye maua, majani makavu na uchafu na vyombo kama vile masufuria.

Mabanda ya mifugo mbalimbali yaliyotengenezwa kwa mbao imara na wavu, mabanda haya hutumika kama makazi kwa ajili ya wanyama mbalimbali.

Mabanda ya mifugo na ndege, yakiiwa yamejengwa kwa kutumia mbao imara na kuezekwa na mabati, lakini pia kuwekewa madirisha ya wavu, ambayo yanaruhusu mwanga kuingia, na kupitisha hali ya hewa safi.

Madaktari wa mifugo wakiwa wamevalia makoti marefu meupe. Madaktari wa mifugo wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanawatibu mifugo au wanyama wakiumwa, lakini pia kuwapa chanjo ili kuwaepusha na maambukizi ya magonjwa mbalimbali.

Mbwa mkubwa anayefugwa katika banda dogo, zuri, nadhifu, lililotengenezwa na mbao imara na kuezekwa na bati na yakakaa kama makazi yake, mbwa akiwa ndani ya hili banda huepukana na mambo mengi kama vile mvua na magonjwa mbalimbali.

Banda hili limetengenezwa kwa mbao, limeezekwa kwa bati imara, pia lina dirisha la wavu. Aina ya mabanda kama haya hutumika kama makazi kwa ajili ya wanyama mbalimbali kama vile: mbwa, sungura na wengineo.

Kijana aliyevalia sweta la bluu lenye mistari mekundu na suruali jeusi, pia na raba, amesimama pembezoni mwa banda la mbwa akiwa kandokando mwa mbwa wawili. Kijana huyu anajihusisha na ufugaji wa mbwa.

Banda lililojengwa kwa weredi na ustadi mkubwa, kwa kutumia mbao imara, na kuezekwa na mbao pia. Pia, lina dirisha kubwa la dirisha ya wavu na nondo. Banda hili hutumika kama makazi kwa mifugo mbalimbali.

Banda la mbwa lililojengwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kuvutia pembezoni kuna majani na miti mbalimbali, pia kuna senyenge iliyozunguka banda hilo na mbwa anapewa chakula katika vifaa visafi.

Mbwa wa rangi ya kahawia mpauko ameshikwa shingoni na kijana alievaa tisheti ya rangi ya damu ya mzee na suruali nyeusi, wakiwa wamesimama kwenye nyasi fupi za kijani kibichi na mbwa wengine wakiwa pembeni yao.

Mamba akiwa karibu na ufukwe mwenye ngozi ngumu, meno makali huishi majini chakula chake ni samaki wanyama wadogo wadogo lakini pia na binadamu.

Picha ya mtoto wa twiga ambaye hajakua. Twiga ni mnyama mrefu kuliko wanyama wote ardhini pia hupatikana katika eneo yenye hali ya hewa ya tropiki kama Tanzania pia twiga ni mnyama wa mwituni.

Mnyamapori ajulikanaye kama swala dume, akiwa mbugani anakula majani yenye rangi ya kijani kibichi. Ambapo majani hayo ndiyo chakula, maana swala hawali nyama.

Hawa ni mamba kwa jina jingine huitwa ngwena ni spishi kubwa ya reputilia za oda krokodila, mamba wanapenda kuishi katika maji ya baridi, pia hupatikana katika nchi zenye hali ya kitropiki kama afrika mashariki pia amerika.

Mandhari nzuri yenye utulivu inayoweza kutumika katika utalii, ina majani mafupi na majani marefu, vichaka vichache, miti mirefu kwa mifupi, yenye rangi ya kijani kibichi. Ina mwamvuli na kiti, kwa ajili ya mapumziko kwa watu mbalimbali.

Tembo kadhaa wakiwa katika mazingira yenye maji majani kadhaa na magari ya utalii. Tembo hawa huashiria uwepo wa utalii katika nchi yetu ambapo huvutia watu kutoka nchi mbalimbali kuja kujionea uzuri wa nchi yetu ikiwemo wanyama na mazingira wanayoishi wanyama hao.

Twiga watatu warefu wenye madoadoa yanayowafanya waonekane wa kuvutia zaidi, wapo kandokando ya eneo lenye nyasi fupi na miti mirefu kwa mifupi na baadhi ya vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, twiga hawa wanashiria uwepo wa utalii wa ndani na nje ya nchi.

Wanyamapori wajulikanao kama tembo, ambao ni wanyama wakubwa zaidi duniani, wakiwa nyikani wakitifua na kurusha udongo kama njia ya kujiburudisha.

Ndovu au tembo ni aina za wanyama wenye umbo kubwa kupita wanyama wote hapa ardhini. watoto wake wakizaliwa hufika hadi kilogramu mia mmoja na ndovu mzima huwa anauzito wa tani mbili hadi tano pia kimo chake ni hadi mita nne.